Madaftari wawili wa meno wa kiume wakimpa huduma za kimatibabu mgonjwa wa meno wa kike ndani ya wodi. Madaftari hawa wamevalia barakoa na glovu kuepuka maambukizi kutoka kwa mgonjwa huyo. Pembeni yao kuna meza yenye vifaa muhimu kwa ajili ya matibabu haya.